Mitambo mikubwa ya umeme ambayo inatumika kusambaza umeme nakumfikia mtumiaji, unamfikia salama kutoka kwenye mkondo mkuu na wingu jeupe na bluu angani.

Nguzo mbili kubwa zilizoshikilia vifaa maalumu vya kupozea umeme pamoja na nyaya zinazotumika kusafirisha umeme na kufikisha katika matumizi mbalimbali.

Nyaya za umeme zilizo pita juu kuelekea uelekeo tofautitofauti, ikishikiliwa na mlingoti uliotengenezwa kwa zege na matirio ambayo yameshika nyaya hizo ili zisiweze kukatika na kudhuru watu.

Nguzo iliyoshikilia nyaya zilizoelekea uelekeo tofautitofauti, zilizoshikiliwa na vifaa maalumu vilivyokaza nyaya hizo, huku kukiwa na kifaa ambacho kina rangi nyeupe, njano na nyeusi, kikiashiria ulinzi katika nguzo hiyo.

Eneo kubwa lililo na majengo mengi linatumika kama kiwanda kinachotumika katika kupozea umeme, lina mitambo mingi mbalimbali pamoja na misimu ya chuma, ambayo inatoa umeme katika kipozeo hiko na kupeleka sehemu wanazotumia watumiaji wengine.

Nguzo ya umeme iliyotengenezwa kwa zege iliyowekewa kifaa cha kupozea umeme kabla haujafika katika matumizi ya binadamu, umeshikiliwa na vyuma viwili vinavyofungwa pamoja.

Nguzo ndefu ya umeme, iliyoshikilia nyaya za umeme, huku chini kukiwa na mimea mbalimbali na miti mirefu. Mlima ukionekana kwa mbali, ukiwa na uvuguvugu na wingu jeupe angani.

Alama ya barabarani ya duara jekundu na mstari waulalo mweupe. Nyuma ya alama hiyo kuna ukuta mrefu wenye madirisha ya vioo na kiuvuli cha alama hiyo ya barabarani.

Magari mengi yapo barabarani, na pembezoni kuna majengo mengi marefu kwa mafupi, alama ya pundamilia kwenye barabara ikionesha kuwa ni sehemu ya watu watembea kwa miguu kuvuka.

Watu wakitembea kwa kuvuka barabara wakipita katika alama ya pundamilia inayoashiria kwamba wapite kwa miguu, wanaruhusiwa kupita katika sehemu hiyo kwa usalama zaidi na magari yakiwa yamesimama ili watu hao wavuke.

Wanaume waliovalia mavazi yanayoakisi mwanga wakiwa wanatengeneza taa ya barabarani, ambayo inayotoa muongozo kwa watumiaji wa barabara wakati wote bila ya kuwepo kwa polisi anayesimamia usalama.

Taa sita za barabarani zinazotumika kama muongozo kwa magari na watembea kwa miguu, kuna taa nyekundu iliyowaka ikiashiria kusimama kwa magari, wakati ikiruhusu watembea kwa miguu kuvuka barabara.

Wanaume wawili waliovalia mavazi yakiakisi mwanga wanaofanya shughuli za uendeshaji wa pikipiki, wapo katika banda la kuchajisha betrii ili wakafanye shughuli za usafirishaji wa watu pamoja na mizigo.

Eneo la barabara ya vumbi, ambayo iko katika matengenezo, ipate kuwa vizuri na kuwarahisishia wasafiri wa miguu, wa baiskeli na wa vyombo vya moto, kusafiri vizuri na kutokuwa na usumbufu wa aina yoyote.

Barabara iliyo na majengo marefu kwa mafupi, pembezoni kwa magari na watu wakitembea uelekeo tofautitofauti kwa ajili kujitafutia riziki, na wengine wakisubiri usafiri pembezoni barabara.

Eneo kubwa lililo na majengo mengi na barabara ambazo zimezunguka na alama za pundamilia, zikiashiria wapita kwa miguu. Magari yakiwa yanapita katika barabara hiyo yakielekea uelekeo tofautitofauti na mabango makubwa na majani ya kijani.

Mwanaume yupo katika pikipiki akiwa amebeba sanduku linalotumika kuhifadhia chakula. Amevalia vazi la kiakisi mwanga na yupo njiani kuelekea mahali fulani. Kuna nyumba yenye geti na fensi kubwa ya majani yenye rangi ya kijani.

Mwanaume akiwa amevalia sweta la kijani na kofia ngumu kichwani ya kijani, na nyingine akiwa ameshika mkononi, na pikipiki ikiwa imeegeshwa katika barabara kwa ajili ya usafirishaji. Eneo hilo likiwa na miti mingi, na majani, na uzio.

Barabara kubwa mbili zilizo tenganishwa katikati zinazotumika kwa usafirishaji wa waendesha magari pamoja na pikipiki pia kuna njia ya waenda kwa miguu, pembezoni kukiwa minara ya taa pamoja na miti yenye rangi ya kijani na daraja lililokatiza katikati ya barabara hilo.

Watu wakiwa wanafanya usafi wa mazingira, wakitumia mifagio na toroli, wakikusanya takataka na kuziweka sehemu kwa ajili ya kuacha mazingira yakiwa safi. Kukiwa na korido na majengo pamoja na miti mingi.

Eneo la wazi lina majani, kuna mapipa matatu yenye rangi nyeusi, ya kutunzia takataka kwa muda mfupi na kupelekwa sehemu maalumu ya kuhifadhia takataka hizo.

Watu wakiwa katika dampo ambalo ni sehemu ya kutunzia takataka , wakiwa katika shughuli ya kutenganisha taka zilizo ngumu na taka laini, kukiwa na mashine ambayo inawasaidia kuchambua taka hizo ili waweze kutofautisha taka ngumu na taka zilizo laini.

Mapipa mengi yenye rangi tofautitofauti makubwa kwa madogo yanayotumika kuifadhia takataka kabla ya kupelekwa jalalani, kuna watu wengi, magari pamoja na jengo refu.

Watu wengi wapo katika barabara ya mtaa wamevalia mavazi yakiakisi mwanga, wanakusanya takataka zilizopo pembezoni mwa barabara na kuweka kwenye gari ili wazipeleke sehemu ya kutunzia takataka hizo.

Eneo la wazi ambalo linatumika kama jalala. Kuna magari manne ambayo yanatumika kukusanya takataka kutoka maeneo mbalimbali na kuweka katika jalala hilo. Kuna mlima kwa mbali pamoja na mawingu ya bluu na nyeupe angani.

Eneo kubwa lililozungushiwa ukuta wa matofali ambalo, linatumika katika shuguli za utunzaji wa takataka ngumu ili zisiweze kuchafua mazingira.

Choo kinachotumika kwa matumizi ya binadamu kwa ajili ya kusaidia, huku kukiwa na mwanga wa kutosha. Pembeni kuna pipa linalotumika kutunzia takataka ambazo zinatumika ndani ya choo hicho.

Wanaume wengi wapo katika barabara wakikusanya takataka ambazo zipo kwenye mitaro ya barabara, ili waweze kuweka mazingira safi. Wengine wakiwa wamekaa pembezoni mwa barabara kwenye nyumba.

Watu wengi wakifanya usafi wa mazingira kwa kutumia mafagio pamoja na bomba linalotoa maji, ili kuweka mazingira safi kwa afya ya kila mmoja na kupunguza milipuko ya magonjwa mbalimbali.

Eneo lililotengenezwa kwa vyuma vinatumika katika shughuli za kutunzia takataka, ambapo baadaye hupelekwa damponi kwa ajili ya kutunza vizuri taka hizo, ili zisiweze kuchafua mazingira na kuna mafagio yaliyopo pembeni mwa eneo hilo.

Eneo linalotumika katika shughuli ya utunzaji wa takataka, kuna mifuko mingi yenye rangi nyeusi ambayo imewekewa takataka, kabla ya kupelekwa jalalani. Kuna pipa kubwa jeusi pembezoni mwa taka hizo.

Gari kubwa linalotumika katika ukusanyaji wa taka za majumbani pamoja na mabarabarani, huku kuna wanaume wawili waliovalia mavazi ya kazi wakisaidia kuchukua taka na kupakia kwenye gari hilo ili waweze kupeleka sehemu maalum.

Chumba kikubwa kilicho na mwanga wa kutosha chenye mashine kubwa zinazotumika katika uchakataji wa takataka kwa kutenganisha takataka ngumu na takataka zilizo laini ili kuweza kusaidia kuweka mazingira safi.

Eneo lilio na mabomba yanayopitisha maji na kupeleka sehemu tofauti tofauti kwa ajili ya matumizi ya watu, na sehemu yanayokutana mabomba hayo kuna koki na pamefunikwa.

Gari kubwa lenye rangi ya bluu, njano na nyeupe linaloshughulika na usambazaji wa maji safi na salama kwa watu limepaki pembezoni mwa nyumba.

Gari kubwa lenye rangi ya bluu, linalotumika kusambaza maji. Kuna nyumba iliyo na geti likiwa na matanki manne makubwa meusi yanayotunza maji, kwa ajili ya kusafishwa kwa kutiwa dawa. Kuna wanaume wawili wakiwa wamesimama karibu na gari hilo.